Bustani ndogo iliyo na meza mbili za mabati. Kwenye meza ya mbele kuna mimea yenye rangi ya kahawia na kijani, na nyuma mimea ya kijani kibichi na nyekundu. Nyuma ya meza hizo, nyasi na majengo unao mbinu bunifu ya kilimo.

Bustani ya mimea ya saladi kijani na nyekundu ikikuwa kwenye mabomba meupe. Mfumo wa kilimo cha kisasa kilicho hifadhi maji na kuwezesha kilimo katika nafasi ndogo. Eneo ni safi na limepangwa vizuri.

Safu ya mimea ya saladi ya kijani kibichi imepandwa kwenye mabomba meupe yalioinuliwa kutoka ardhini juu ya paa la uwazi ikiwa na mazingira yaliodhibitiwa. Mfumo huu ni wa kisasa ulioundwa kwa ajili ya kilimo endelevu cha kiasi kikubwa mazaoni.

Banda kubwa la kuku, lililojaa maelfu ya kuku weupe wanyama, waliotawanyika kwenye sakafu. Kuna mistari ya vyombo vya kulishia nyekundu na vya kunywea maji vilivyotundikwa kutoka juu. Taa nyeupe kali kwenye dari zinaangazia banda zima, zikionyesha mfumo wa kisasa wa ufugaji wa kuku, wenye uzalishaji mkubwa na kuku wanaofanana na ukubwa na rangi.

Shamba kubwa la kilimo lina safu ndefu za mimea ,michanga yenye mifumo wa umwagiliaji wa matone. Mabomba meusi ya maji yakikimbia kando ya mimea, na bomba refu la maji linapatikana pembeni ya shamba. Mbali kuna mimea mikubwa na miti, kuonyesha mandhari ya kijani kibichi.

Shamba lenye mimea mirefu ya kijani kibichi iliyopandwa kwa mistari, kila mmea una fimbo ya mbao na chini yake kuna plastiki nyeusi kwa ajili ya kuhifadhi unyevu. Bomba refu la samawati linaonekana mbele ikiwa na mfumo wa umwagiliaji wa matone. Udongo ni mchanga.

Safu ndefu za mimea michanga ya maharagwe zimepangwa kwa utaratibu kwenye shamba lenye udongo mwekundu. Kila mstari una mfumo wa unyunyiziaji wa matone ukitumia matumizi ya teknolojia ya kisasa ya kilimo.

Safu za mimea midogo iliyopandwa kwa mipangilio katika udongo. Kila mistari una bomba jeusi la umwagiliaji likipita kando ya mimea. Udongo umetayarishwa vizuri na mimea ina majani ya kijani kibichi. Shamba linatumia umwagiliaji wa matone.

Shamba kubwa la kilimo likinyweshwa maji. Hosi ndefu ya nyeusi inayonyooshwa kwenye udongo wenye matope wa kahawia ikipita katikati ya safu za mimea ya kijani inayo maua meupe, labda viazi. Kwa umbali, mashine kubwa ya zamani ya umwagiliaji yenye magurudumu inanyunyiza maji juu angani ikitengeneza ukungu. Anga lina mawingu kiasi na miti kwa umbali.

Shamba lililolimwa kwa mistari, likitumia mfuma wa umwagiliaji wa mfereji. Kuna mimea midogo iliopandwa kwa safu ndefu. Maji yanaonekana yakitiririka kwenye mfereji, udongo unaonekana kuwa unyevu na wenye rutuba.